Mwanaume ameketi huku mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari, kwenye meza kuna kompyuta na mwalimu anaonekana akifunza somo kwenye ubao, hii inaonyesha umuimu wa masomo hasaa kwenye njia ya kidigitali.

Mwanaume ameketi huku mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo ambayo anaibonyeza. Mandhari haya yanaonyesha kwamba mtu huyu anajifunza au anafanya kazi kwenye kompyuta yake.

Mwanamke ameketi huku ameshika kalamu mkononi akiandika kwenye daftari lake. Kwenye meza kuna simu na kompyuta, na kwenye kompyuta tunaona mwalimu ambaye anafundisha somo kwenye ubao. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya kidijitali.

Mtu anaonekana akishiriki mkutano mtandaoni. Kwenye kompyuta yake kuna nyuso za watu wengine. Anaonekana akijieleza kwa kutumia ishara ya mkono. Hii inaonyesha mawasiliano ya mbali kwa njia ya kidigitali.

Mwanamke ameketi huku mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo na mwalimu anaonekana akifunza ubaoni. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo hasaa kwa njia ya kidijitali.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti huku mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake, kwenye meza kuna kompyuta ambayo inaonyesha mwalimu akifundisha somo hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya kidijitali.

Wanafunzi wameketi kwenye darasa ambayo imejaa tarakilishi. Wanasoma huku wanamsikiliza mwalimu ambaye amesimama mbele karibu na ubao. Baadhi ya wanafunzi wamenyoosha mikono pengine kujibu au kuuliza swali.

Watu watatu wameketi kwenye kiti. Mkononi wameshikilia kalamu na daftari kwenye meza. Mmoja ameshikilia kompyuta ndogo akiwaonyesha wenzake. Nyuma yao kuna rafu iliyojaa vitabu. Mazingira haya yanaweza kua ndani ya maktaba.

Mtoto ameketi huku akitazama kompyuta yake ndogo. Kwenye kompyuta tunaona mtu ambaye anaonekana kuwa mwalimu. Mazingira haya inaonyesha mtoto huyu yuko nyumbani na anasoma kwa njia ya kidijitali.

Mtu anaonekana akiwa ameketi huku mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Kwenye meza kuna kompyuta ambayo inaonyesha mwalimu akizungumza. Hii inaweza kuwa mtu huyu anasoma kwa njia ya kidijitali.

Watu wawili wanafanya kazi wakiwa nje. Mwanaume anaandika kwenye daftari chake huku akiwa ameshika kikombe. Mwanamke aliye kando yake anatumia kompyuta yake ndogo. Wanaonekana wametulia na kujikita kwenye kazi zao.

Wanaume kadhaa wameketi mizani huku wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Mmoja anaonekana akieleza jambo huku wengine wakisikiliza kwa makini. Huenda wanashirikiana kwenye mradi au wakifanya kazi pamoja.

Mtoto mdogo ameketi akitazama kompyuta, huku mkononi ameshikilia kalamu na kitabu kwenye meza. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu anasoma kwenye njia ya kidijitali au anatazama video.

Wavulana wachanga labda wanafunzi wameketi kwenye madawati wakitumia kompyuta. Pana kompyuta mbili mbele yao kila moja ikiwa na skrini yake. Dawati linaonekana kuwa na vifaa vingine vya kompyuta kama vile kibodi.

Wanaume kadhaa wanaonekana wakitumia kompyuta yao ndogo, mmoja huku akiwa amevaa vipokea sauti vinavyobana kichwani, wengine wametazama pembeni au wanazungumza. Mazingira yanaonyesha shuguli za kiofisi au Masomo.

Msichana mdogo amekaa kwenye kiti akitazama kompyuta. Ana miwani yenye fremu nyekundu na vipokea sauti maskioni. Anaonekana akijifunza au kufanya kazi kwa makini. Kwenye meza kuna vitu vingi kama vile kitabu.

Mtoto ameketi akijifunza kupitia kifaa cha kidijitali anaangalia kwa makini kioo cha kompyuta huku akishilia penseli tayari kwa kuandika au kufanya mazoezi, inawezekana anafuata somo mtandaoni au anafanya utafiti wa kielimu.

Binti mdogo ameketi mezani akimtazama mwanaume anayeonekana kwenye kompyuta ya mkononi. Ana kalamu mkononi na anaonekana akiandika au kuchora kwenye karatasi. Kuna vitabu na vifaa vingine vya shule mezani. Inaonekana binti huyu anajifunza kwa kutumia teknolojia, labda kupitia masomo ya mtandaoni au mawasiliano ya video.

Mtoto mdogo ameketi huku akitazama kompyuta ndogo, mkononi ameshikilia kalamu na kuna daftari juu ya meza. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu iliyojaa, hii inaashiria mazingira ya kujifunza au kusomea mtandaoni.

Mwanamke ameketi karibu na dirisha kubwa. Inaonekana yuko ndani ya treni au basi akisafiri. Kwenye meza kuna kompyuta, anaonekana akinakili kitu kwenye kitabu.

Mtu mmoja ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta ndogo na skiri kubwa ya ziada. Kwenye skirini kubwa, mkutano wa video unaendelea ukionyesha nyuso nyingi za watu tofauti. Dawati linaonekana likiwa limepangwa vizuri. Lina vitabu, daftari na vifaa vingine vya kazi. Inaonekana mtu huyu anafanya kazi au anashiriki katika mkutano wa mbali.

Kikundi cha wanafunzi au wataalamu wanashirikiana katika mradi au somo la kidijitali. Kompyuta ya mkononi mezani ni zana muhimu kwa ajili ya kufikia maudhui hii, kufanya utafiti au kuwasiliana. Mazingira haya yanaweza kuwa darasa la kisasa, maktaba, au nafasi ya kazi, ambapo teknolojia inatumika kusaidia mchakato wa kujifunza na kushirikiana.

Mwanaume amekaa mbele ya kompyuta ndogo na simu iliyowekwa kwenye stendi. Anaoneakana akifundisha mbele ya ubao mweupe wenye hesabu. Hii inaashiria kuwa hiki ni kipindi cha kujifunza hisabati mtandaoni.

Kundi la watoto wachanga wanaonekana wamekusanyika pamoja wakitazma kompyuta ya mkononi. Wamevaa sare ya kijani kibichi uku mmoja akiwa amevaa sare ya manjano. Nyuma yao kuna miti. Hali ya anga inaonekana tulivu.

Msichana mmoja mwenye nywele ndefu anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana akuhudhuria masomo mtandaoni akiwa nyumbani . Juu ya meza kuna karatasi, pochi la kalamu, vitabu na simu ya mkononi.

Hili ni basi kubwa lenye rangi ya manjano la Kamachara Girls Secondary School. Basi hili limejaa wanafunzi ndani. Walimu wanaonekana wakizungumza na kuwaaga wanafunzi ambao wanaonekana wakiondoka.

Wachezaji wa raga wapo uwanjani wakiwania mpira. Mchezaji mmoja ameshikilia mpira na anakimbia. Wengine wanajaribu kumzuia asisogee mbele. Ni mchezo wenye nguvu na ushindani mkali.

Hili ni darasa lenye meza na viti vidogo. Kuna rafu zilizojazwa vitabu au vifaa vya kujifunzia. Kuta zimepambwa kwa michoro na bango za kufundishia. Inaonekana ni chuma cha madarasa ya watoto wadogo.

Hili ni bweni kubwa la wanafunzi ambalo lina vitanda vingi vya gorofa. Kuna masanduku ambayo yanatumika kuhifadhi vitu vya wanafunzi. Kuna vyandarua vya kinaji kibichi vilivyotundikwa juu vikitoa kinga dhidi ya mmbu.

Wanafunzi wa kike, ambao wamevalia sare zao za shule, wameketi kwenye kiti chao cha mbao huku wanatumia tarakilishi. Hiii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya kidijitari. Wanafunzi hawa wanaonekana wakitazama kompyuta kwa makini.

Chumba hiki kina tarakilishi nyingi zilizopangwa kwenye meza. Baadhi ya tarakilishi zimewashwa huku mengine yamezimwa. Kuna ubao mweupe mbele wa kuandikia. Hii inaashiria kuwa hiki ni chumba cha mafunzo au maabara ya kompyuta tayari kwa matumizi.

Wanafunzi wameketi darasani huku wakiwa wamevalia sare zao za shule wakimwangalia mwalimu. Kwenye meza kuna tarakilishi. Hii inaweza kuwa maabara ya kompyuta na wanafunzi hawa wanasoma somo la kompyuta.

Chumba hiki kina kitanda kilichofunikwa kwa shuka la kijani. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoninginia. Kabati la mbao lenye kioo linaonekana ,tunaona pia kuna meza na kiti chumba hiki kinaonekana kuwa ni bweni.

Hili ni bweni la wanafunzi katika shule lenye vitanda vingi vya ghorofa. Vitanda hivi vimepangwa kwenye mistari mirefu. Masanduku ya rangi mbalimbali yamewekwa juu ya vitanda. Hizi ni mali za wanafunzi.

Hiki ni chumba chenye kitanda kidogo, ambacho kina shuka jeupe na blanketi ya miraba. Kando yake kuna meza na kiti cheupe na chekundu cha plastiki. Chumba hiki kinaonekana kuwa bweni, mahali ambapo wanafunzi wanalala.

Hiki ni chumba kikubwa chenye watu wengi ambao wamekaa kwenye madawati. Wanaonekana wakiandika au kusoma labda darasani au ukumbi wa mtihani. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kitaaluma au ya kujifuza.

Hii ni maktaba iliyojaa vitabu vingi kwenye rafu za mbao. Wanafunzi au wasomaji wanaonekana wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu. Meza ya mbao iliyo na vitabu vingine imewekwa katikati ya chumba. Mazingira yanaashiria utulivu na utafiti wa kielimu .

Mwalimu anafundisha darasani akiandika kwenye ubao mweupe. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakiskiza kwa makini. Wanafunzi hawa ni wa chuo kikuu. Kuna ubao mwingine mweupe pembeni unaoonyesha nafasi ya kutosha ya kuandikia.

Hili ni chumba chenye vitanda vingi kwa ghorofa. Vitanda hivyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira haya yanaashiria kuwa hili ni bweni la wanafunzi ambapo wanafunzi wengi wanalala kwa pamoja.

Ndani ya chumba hiki kuna madawati na viti vilivyo pangwa vizuri. Kuna madirisha marefu yenye mapazia yakiruhusu mwanga kuingia . Chumba kinaonekana kuwa sarasa ama chumba cha mikutano . Viti na madawati vimetengenezwa kwa chuma na mbao.

Wanafunzi wa afya wanajifunza katika mazingira ya hospitali. Wanatumia bandia kufanya mazoezi ya matibabu. Wamevaa sare nyeupe na barakoa kwa usalama . Mafunzo haya yanaonyesha maandalizi ya watalamu wa afya.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano au maonyesho. Kuna viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu nadhifu. Jukwaa linaonekana liko mbele. Mtu mmoja ameketi kwenye sehemu iliyotengwa. Muundo wa ndani ni wa kisasa na mpana.

Chumba chenye komputa nyingi kinaonyesha watu wakijifunza. Mwalimu anamwelekeza mwanafunzi ambaye amevalia hijabu. Wanafunzi wengine wanaonekana wamejikita kwenye kompyuta zao. Eneo linaonekana kuwa darasa la kompyuta au mahabara.

Hili ni bweni la wanafunzi lililojaa vitanda vya ghorofa. Vitanda hivi vimejengwa kwa kutumia mbao .Ndani ya bweni hili kuna vitu vingi za wanafunzi. Kuna blanketi ,sanduku na ndoo za plastiki .

Huu ni ukumbi wa miadhara ulio pangwa vizuri, wenye safu na vitu vya buluu. Madirisha yaliyokando yanaashiria mwanga wa asili na mpangilio wa jumla unaonyesha mazingira rasmi ya kujifunzia yaliyoundwa kwa ajili ya mawasilisho au mijadala ya kitaaluma.

Timu mbili zinacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja. Wachezaji wa timu moja wamevaa jezi za bluu na wenzao wa timu pinzani wamevaa jezi za njano. Mchezaji wa bluu anayeonekana katikati anapepeta mpira akijaribu kumwacha mlinzi wa timu ya njano. Wachezaji wengine kutoka pande zote mbili wapo uwanjani na baadhi ya watu wanaonekana wakishuhudia mchezo nyuma.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea uwanjani, mchezaji mwenye jezi nyekundu ameruka juu akijaribu kufunga, kocha ambaye amevalia kofia nyekundu anasimama akifuatilia mchezo, watazamaji wamekaa pembeni wakishuhudia mechi ya kusisimua.

Mwanafunzi ameshikilia vitabu, huku mgongoni amevaa mkoba wake wa shule. Anaonekana akipekua vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye safu. Mandhari haya yanaonyesha kwamba hapa maktaba ndani ya shule.

Hawa ni wanafunzi darasani ambao wameketi kwenye kiti na meza yao huku wamevalia sare zao za shule. Nyuma tunawaona watu wazima ambao wanaweza kuwa walimu wao. Wanafunzi wanaonekana wakitazama mbele.

Kundi la wanafunzi waliovalia sare wamekusanyika nje ,wameshika miche ya miti wakiashiria shughuli ya upandaji miti. Mwalimu au kiongizi anaonekana akizungumza nao .Jengo kubwa linalo onekana kama shule ipo nyuma yao.

Watoto wameketi huku mkononi wameshikilia kalamu wakiandika kwenye daftari lao. Mwalimu anaonekana akizungumza na mtoto ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyo hana uwezo wa kutembea. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watu wote.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti huku akisoma kwa kutumia mikono yake kitabu maalum kinachojulikana kama breli. Mtoto huyu hana uwezo wa kuona. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa kila mtu.

Watu wanne wameketi kwenye meza huku wakionekana wakijadiliana. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Hii inaonyesha ya kwamba hana uwezo wa kutembea. Nyuma yao kuna safu ndefu iliyojaa vitabu. Mazingira haya inaonyesha ya kwamba hapa ni maktaba shuleni.

Mtoto ameketi huku akitazama kompyuta. Anajifunza kwa lugha ya ishara. Hii inaonyesha hana uwezo wa kusikia. Kwenye meza kuna madaftari na kalamu, nyuma yake kuna safu ndefu iliyojaa vitabu

Wanafunzi wanafanya majaribio ya kisayansi wakitumia darubini. Mwalimu anamsaidia mvulana kuangalia sampuli ya mimea kwa makini. Meza imepangwa kwa vifaa vya maabara pamoja na mimea midogo. Kundi lote linaonekana kushughulika na kujifunza kwa vitendo.

Mwanafunzi huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii ni kuonyesha kwamba hana uwezo wa kutembea. Kwenye meza kuna kompyuta yake ndogo na mkononi ameshikilia kalamu akiandika. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya kidijitali kwa kila mtu.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti huku sikioni amevaa kifaa cha kusaidia kusikia. Hii inaashiria kwamba mwanafunzi huyu hana uwezo wa kusikia. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo na inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya kidijitali.

Watoto wadogo ambao wamevalia sare ya shule wanaonekana wakiwa wameketi, mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii inaonyesha yakwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea, mazingira haya inaonyesha umuhimu wa masomo kwa kila mtu.

Wanafunzi wameketi darasani huku daftari lao liko kwenye meza. Mtoto mmoja anaonekana akizungumza kwa lugha ya ishara na mwalimu. Hii ni kuonyesha kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kusikia.

Wanafunzi wameketi darasani huku wanasoma. Mwalimu amesimama ubaoni akifundisha wanafunzi. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye amekalia kwenye kiti cha magurudumu, hii inaonyesha kwamba mwanafunzi huyu hana uwezo wa kutembea.

Mwalimu anamfundisha msichana mdogo kusoma maandishi ya breli. Msichana amefumba macho akihisi herufi kwa vidole vyake huku mwalimu akaimsaidia na kumwelekeza. Hii inaonyesha elimu maalum kwa watoto wasioona.

Mwalimu anamfundisha mtoto ambaye ameketi kwenye kiti ya magurudumu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Nyuma yao kuna rafu iliyojaa vitabu na mbele kuna ubao ulio na maandishi. Hii yote inaashiria ya kwamba hii ni mandhari ya shule.

Kundi la watoto wanaonekana wakiwa wameketi sakafuni, huku wakimsikiza mwalimu ambaye anasoma kwenye kitabu. Nyuma yao kuna safu ambayo imejaa vitabu. Hii mazingira inaonyesha ya kwamba wako kwenye maktaba na wanafundishwa na mwalimu wao.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi kuchora . Kwenye meza, kuna aina tatu ya rangi. Mwanafunzi huyu hawezi kutembea kwani kuna kiti cha magurudumu nyuma yake. Jambo linaloashiria kuwa hii ni shule maalum kwa mahitaji maalum.

Mtoto mwenye tabasamu amekaa huku akicheza gitaa. Wanafunzi wengine na mwalimu wapo nyuma. Wamekaa kwenye magodoro wakionyesha mazingira ya kufurahisha. Hii inaweza somo la muziki au shughuli ya burudani darasani.

Vijana watatu wanaonekana wakiwa wameketi pamoja. Kwenye meza kuna kompyuta, kalamu na daftari. Hii inaonyesha ya kwamba wamekusanya kwa ajili ya kusoma. Wanatumia lugha ya ishara. Hii inaonyesha ya kwamba hawana uwezo wa kuskia.

Mwalimu anamsaidia msichana mwenye down syndrome kujifunza. Wote wawili wanafuraia muda wao darasani. Mazingira ya darasa yanayoonekana kwa kuwa tunaona kalamu mezani. Juhudi hizi zinaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi.

Mtoto ameketi kwenye kiti ya magurudumu huku akifunzwa na mwalimu wake. Hii inaonyesha kwamba ana huwezo wa kutembea. Kwenye meza kuna daftari na kalamu. Mandhari haya yote yanaonyesha ya kwamba yuko shuleni.

Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu. Msichana huyu anaonekana hana uwezo wa kutembea. Amezama katika usomaji wake akionyesha utulivu. Mazingira ya bustani yenye mimea ya kijani yanazingira.

Mwanamke mmoja ameketi ambaye ameshikilia simu yake ya mkononi yenye rangi ya waridi. Amevaa kifaa cha kusaidia kusikia cheusi sikioni mwake. Kwenye meza kuna kalamu, simu na vifaa vingine.

Walimu wawili wamesimama mbele ya darasa huku mwengine ameshilkilia chaki. Mwalimu mwengine anatumia ishara kufundisha. Hii inaashiria kuwa baadhi ya wanafunzi hawana uwezo wa kuskia.

Mschana ameketi kwenye dawati darasani amevaa barakoa la bluu. Anaonekana akizungumza kwa lugha ya ishara na mwalimu wake ambaye anamfundisha. Kuna vitabu na kalamu juu ya dawati lao. Darasani kuna wanafunzi wengine pia ambao wameketi kwenye madawati yao.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti ya magurudumu, hii inaonyesha ya kwanba hana uwezo wa kutembea. Kwenye meza kuna daftari na kalamu hii inaonyesha mazingira ya darasa. Inaonekana mtoto huyu yuko darasani anasoma.